Nguzo zenye nyaya tofautitofauti za umeme, zipo katika eneo ambalo ni makazi ya watu. Zinatumika katika kusafirisha na kusambaza umeme katika eneo hilo.

Watu wengi wakitembea na wengine wakivuka barabara ya lami pia kuna magari yanayopita na mengine yakiwa yameegeshwa pembezoni mwa barabara hiyo, sehemu hii kuna taa za barabarani, majengo marefu aina ya ghorofa pamoja na miti.

Chombo kidogo kilichotengenezwa kwa bati kimewekwa katika eneo la ndani, kinatumika katika kuhifadhia takataka za aina tofauti tofauti, kabla hazijachukuliwa na kwenda kutupwa sehemu inayohusika, pembeni kuna viatu.

Wafanyakazi wa shirika la uzoaji taka wakipokea takataka za aina mbalimbali, zilizowekwa kwenye mifuko kutoka kwa watu na kuziweka katika gari kubwa ili waweze kuzipeleka sehemu inayohusika, zoezi hili linafanyika sehemu iliyo na makazi ya watu.

Watu wengi wakiwa katika eneo la wazi linalotumika kama jalala, wakichambua na kukusanya takataka za aina tofauti tofauti na kuziweka katika mifuko ya plastiki pamoja na magunia, pia kuna gari lenye rangi ya njano ambalo linakusanya takataka hizo.

Wafanyakazi wa shirika la uzoaji takataka wamevaa mavazi ya rangi ya buluu pamoja na kofia ngumu. Wakikusanya na kuzoa takataka za aina mbalimbali zilizowekwa pamoja katika eneo la wazi na kuviweka kwenye mifuko, huku kukiwa na magari mawili yaliyo na takataka.